Watu wenye ulemavu, wengine wao wanafaa wa elimishwe pia ili wasione mama wanadharauliwa ili pia waalimshe, waweboreshwe.

Shule ni kitu muhimu sana. Yafaa watoto wetu waende shule ili kuelimishwa. Pia jioni waje na kazi ya ziada ili waboreshe elimu yao. Walimu pia yafaa wafunze.